Ndani ya chafu hiki kuna mwanaume mwenye ndevu akiwa anatabasamu kidogo huku akishika trei kubwa iliyojaa miche michanga ya kijani kibichi, nyuma yake upande wakulia kuna mashamba mengine ya miche midogo.

Mfumo wa bustani huu ambapo mimea midogo imepandwa kwenye vyombo vilivyojaa kokoto na imewekwa juu ya maji yanayotiririka. Maji haya yanatembea kupitia mfumo huu huku yakipenyeza virutubisho kwa mimea na mazingira.

Mume wa umri mwenye asili ya kiafrika amesimama katikati ya shamba wenye mimea mingi wa nyanya ambao umepandwa kwa mstari. Kwa kila mmea kuna matunda ya nyanya ya kijani kibichi ikiashiria bado kuiva.

Kuna rundo kubwa la vitunguu vyeusi vikiwa vimewmwagwa chini; huku kuna mikono miwili inayoonekana ikichagua na kupanga vitunguu hivi. Baadhi ya mabanda ya vitunguu hivi yaliyomo yametawanyika karibu na rundo hilo.

Ndani ya banda hili kubwa, lina nguruwe ambao wamefungwa katika vizimba vya chuma vilivyopangwa kwa safu ndefu. Kila nguruwe amefungwa katika nafasi yake mwenyewe, hii ikionyesha mfumo wa ufugaji wa kisasa wa nguruwe kwa wingi.

Shamba hili kubwa lililolimwa vizuri lina safu ndefu za mimea ya kabichi iliyopandwa. Udongo wake unaonekana kuwa wenye rangi ya kahawia kuashiria ardhi hii ina rotuba inayofaa kwa ukulima wa kabichi.

Shamba hili kubwa la strawberry limelimwa ndani ya chafu. Mimea hii ya strawberry imepangwa kwa safu ndefu na baadhi ya matunda mekundu yanaonekana tayari kuvunwa. Kuna njia ndogo inayotenganisha safu za mimea hii.

Wakulima hawa watatu wanafanya kazi katika shamba kubwa la kabichi. Wanachuma na kuhudumia mazao haya . Kabichi imepandwa kwa safu na inafikia hatua ya kuvuna, ikionyesha juhudi za kilimo.

Sehemu ya mbele la bustani ilindoo imejazwa na mimea mingi ya kijani kibichi huku mfanyikazi anaonekana akichuna mimea hii iliyopandwa kwenye nyumba kitali wenye muundo wa plastiki kwenye paa na nguzo za chuma.

Katika eneo hili kuna mimea midogo yenye majani ya kijani kibichi ambayo imechipuka hivi karibuni. Mimea hii imepandwa kwa mipangilio mzuri katika mistari mirefu hii ikionyesha utunzaji na upangaji makini wa shamba.

Shamba hili kubwa lenye mimea iliyopandwa kwa safu na difu, inamwagiliwa maji kupitia mfumo wa matone unaoonekana kwenye kila safu, na kuna watu wawili kwa umbali wanaoonekana wakifanya kazi shambani.

Shamba hili kubwa lililolimwa. Lina mimea midogo yenye majani mabichi, inamwagiliwa maji kwa kutumia mifumo mingi, ya kunyunyizia huku miale ya maji inapanda angani ,kuashiria matumizi ya umwagiliaji wa kisasa.

Shamba hili kubwa la mimea ya kijani kibichi iliyopandwa katika mistari mirefu iliyonyooka, ina mifereji iliyojaa maji yakitiririka kupitia mabomba. Hii inasisitiza juhudi za kilimo chenye tija na endelevu.

Mkulima huyu anafanya kazi shambani huku akisimamia mfumo wa umwagiliaji matone. Amevalia kofia na nguo za kawaida akishughulika mabomba meusi ya umwagiliaji huku shamba lina mimea midogo iliyopandwa kwa mistari.

Ndani ya chafu hii ya kisasa ina pilipili hoho za rangi ya manjano ambazo zimepangwa kwa safu ndefu. Mimea hii imepagwa kwenye udongo na mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekena ukiendesha maji mojamoja kwenye mizizi.

Mimea midogo ya kijani imepandwa kwenye udongo wenye matope. Mfumo wa umwagiliaji wa matone umewekwa karibu na kila mimea na mabomba meusi na vali za kijani zinazoonekana, hii inaashiria mbinu ya kisasa ya umwagiliaji.